Kundi la madaktari au wataalamu wa afya wakiwa wamevaa sare za upasuaji, kofia na barakoa wakifanya operesheni au utaratibu wa matibabu. Wame kusanyika karibu na eneo la operesheni na wanatumia vifaa vya upasuaji. Nyuma kunaonekana skrini ya kufuatilia. Hii ina ishara kuwa picha imepigwa ndani ya chumba cha upasuaji au eneo la matibabu.

Daktari wa meno ambaye amevaa mavazi ya samawati na kofia ya upasuaji na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amevaa miwani maalum ya kinga ya machungwa. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au chumba cha upasuaji wa meno.

Dakitari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, miwani, na barakoa na ana glavu mikononi. Anaonekana akifanya uchunguzi au matibabu kwenye kichwa cha mgonjwa, mgonjwa mwanamke, amelala kwenye kiti cha meno na pia amevaa barakoa inayofunika kidevu chake.

Mwanamke na mwanamume wakitazama mtoto mchanga aliyelala kwenye blanketi laini. Mwanamume ambaye anaweza kuwa daktari au nesi ameinama juu ya mtoto na kuonekana akimchunguza kwa upole. Mwanamke mmoja amesimama karibu na mtoto akimwangalia kwa makini na anaweza kuwa mama wa mtoto huyo.

Watu watatu katika mazingira yanayoonekana kuwa ya shughuli za afya au uchunguzi. Mwanaume mmoja ameketi na anaonekana akichunguzwa sikio lake na mwanamke aliyevaa nguo ya samawati nyepesi na glavu akitumia kifaa kidogo. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yao.

Wanawake wawili katika mazingira yanayoonekana kuwa kliniki ya meno. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti maalum cha daktari wa meno akitabasamu na kumtazama mwanake mwingine, mwanamke wa pili ameketi kwenye kiti, akimtazama mwanamke mwingine huku akiwa ameshikilia kitabu na kalamu.

Mtu akipulizia dawa kwenye mimea shambani, mtu huyu amevaa nguo nyeupe ya kujikinga, buti nyeusi na glovu za samawati. Ameshika kifaa cha kupuliza ambacho kimeunganishwa na tenki la rangi ya chungwa, linalobeba mgongoni mwake. Anaonekana akipitia safu za mimea yake. Kijani kibichi, kionyesha shughuli za kilimo au kudhibiti wadudu.

Anayeonekana kuwa mzee mwenye upara, akipatiwa sindano ya bega. Mkono wa mtu mwingine unaonekana kama mfanyakazi wa afya kutokana na sehemu vazi lake jeupe. Kuna pamba ama kitambaa kidogo kimetumika kwenye sehemu ya sindano. Nyuma yao kuna watu wengi kadhaa wakiwa wamesimama wakionyesha kuwa ni tulio la chanjo ama huduma ya afya kwa umma.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya chumba labda kituo cha afya au eneo la chanjo. Watu wote wanaonekana wamevaa barakoa ikionyesha umuhimu wa kujikinga na magonjwa. Kuna mtu ameketi kwenye kiti na mtu mwingine anaonekana kuwa mtaalamu wa afya anatoa huduma ya sindano au chanjo kwenye mkono wa mtu aliyeketi. Hali hii inaashiria kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma ya matibabu.

Jengo likiteketea kwa moto mkubwa, miale ya moto mikali na moshi mzito ya rangi ya machungwa na njano unaonekana kufunika sehemu kubwa ya jengo hilo kuashiria kuwa moto umeshika kiasi inaonekana kama tukio la hatari na ya uharibifu.

Mkono uliovaa glovu wa kijani ukishikilia chupa ndogo ya chanjo. Karibu na chupa hiyo kuna shindano iliyo tayari kwa ajili ya kudunga. Chupa imeandikwa single door 0.5ml na inaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Mwanamke huenda ni mama ya mtoto akiwa amelala kitandani hospitalini na amebeba mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi. Anaonekana akimtazama mtoto kwa upendo. Mazingira yanaonyesha kuwa inawezakuwa hospitali ama kliniki.

Mkono wa daktari wa meno uliovaa glovu ya samawati ukitumia kifaa cha meno ndani ya mdomo wa mgonjwa. Sehemu ya uso wa mgonjwa inaonekana upande wa kulia huku daktari akifanya matibabu ya meno.

Mwanamke ameketi kwenye kiti anapokea shindano mkononi mwake kutoka kwa mfanyikazi wa afya, aliyevaa barakoa. Mwanamke anayepokea sindano pia amevaa barakoa, inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu. Labda nje ya hema utakutana na madhari ya nyuma inayoonyesha viti na meza nyingine.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wamezunguka mwanamke aliyelala kitandani hospitalini. Mwanamke huyo anaonekana akizungumza na mmoja wa wanawake waliomtembelea huku wengine wakimsikiliza. Inaonekana kama ziara ya wagonjwa au tukio la jamii hospitalini.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, wote wawili wamevaa barakoa. Mhudumu wa afya amevalia sare ya zambarau na anatoa shindano kwenye mkono wa mtu aliyeketi ambaye amevaa shati ya samawati na kitenge cha rangi ya kahawia.

Mkono uliovaa glovu nyeupe ukishikilia chupa ndogo ya vaccine na sindano iliyo tayari kwa matumizi. Chupa ya chanjo imeshikiliwa kwa udhabiti na ucha wa sindano unaonekana juu ikionyesha tayari kwa kudunga. Mandhari ya nyuma ni samawati safi.

Wataalamu wawili wa meno, mmoja akiwa amevaa mavazi ya samawati na mwingine mavazi meupe, wakihudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Wote wamevalia barakoa na glavu wakionyesha wanazingatia usafi na usalama wakati wa matibabu. Daktari wa meno aliyevalia samawati anaonekana akifanya kazi mdomoni kwa mgonjwa huku msaidizi wake aliyevalia nyeupe akimsaidia au kumwandalia vifaa.

Mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto mdogo na mwanaume amesimama mbele yao akionekana akimhudumia au kumtibu mtoto. Mwanaume huyo amevaa shati la samawati na inawezekana ni mfanyikazi wa afya kama vile daktari au nesi.

Tukio la chanjo ya umma pengine nchini Kenya kutokana na eneo. Mtu mmoja ambaye ni mzee amevaa nguo nyeupe na barakoa. Ameketi kwenye kiti anapokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa vesti ya kijani kibichi yenye ulinzi. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wakingojea kupata chanjo na mazingira yanayoonekana kuwa wazi na kamu pengine katika eneo la vijijini au nusu mji.

Mkono wa mtu ukiwa na pete kwenye kidole cha pete ukishikilia chupa ndogo cha chanjo huku sindano ikiingizwa ndani yake ikionyesha mchakato wa kuunda chanjo kwa ajili ya kudunga. Nyuma kuna mandhari iliyofifia ambayo inaweza kuwa chumba cha kliniki au hospitali.

Mtu anaepokea matibabu ya meno. Inaonekana kama mtaalam wa meno akitumia kifaa cha mwangaza wa samawati ndani ya mdomo wa mgonjwa. Labda kwa ajili ya kuimarisha vifaa vya kujaza meno au matibabu mengine ya meno.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtaalam wa afya. Mwanamke aliyepokea chanjo amekaa kwenye kiti chekundu amevalia barakoa na anaonekana akishikilia mkono wake. Mtaalam wa afya ambaye pia amevalia barakoa anampa chanjo kwenye mkono wa juu. Nyuma yao kuna hema na bango na pia kuna mtaalam mwingine wa afya amesimama karibu.

Chupa ndogo ya dawa yenye maandishi yellow fever vaccines , ikishikiliwa na mkono uliovaa glovu ya kijani. Karibu na chupa hiyo, kuna sindano yenye kioevu cha rangi ya chungwa.

Watu watatu katika mazingira yanayoonekana kuwa ya matibabu. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya kutokana na kanzu yake jeupe na beji ya BD. Anashughulikia na mkono wa mwanamume aliyeketi. Kuna mwanamume mwingine amesimama karibu nao pia amevaa kanzu nyeupe na barakoa. Inawezekana wanachukua sampuli ya damu au kufanya utaratibu mwingine wa kimatibabu.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe na barakoa akimpa mtoto mchanga sindano. Mtoto huyo ameshikiliwa na mamake ambaye pia amevaa barakoa. Inaonekana kama tukio la chanjo au matibabu ya mtoto katika kituo cha afya au kliniki.

Shughuli ya kubomoa jengo kubwa la ghorofa. Machine ya kubomoa zinaonekana zikifanya kazi katikati ya kifusi na uchafu. Watu kadhaa wakionekana maafisa wa polisi au wanajeshi waliovaa sare wako kwenye eneo hilo wakisimama au kutazama shughuli. Jengo lingine linaonekana karibu. Linaonekana bado limesimama nyuma.

Muuzaji barabarani akihudumia wateja wake. Anabidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye kibanda chake. Zikiwemo chupa zenye vitu tofauti na pia kamba au shanga zilizoning'inia. Mwavuli mwekundu umeonekana nyuma ukimkinga muuzaji na bidhaa zake kutokana jua au mvua.

Mwanafunzi akiwa amevaa koti jeupe la maabara na miwani. Anaonekana akifanya jaribio au zoezi la kisayansi kwenye meza ya maabara. Kuna wanafunzi wengine nyuma yake ambao wamevalia makoti meupe pia wakionyesha kuwa wako katika mazingira ya shule labda wakifanya masomo ya kisayansi au matibabu ya meno.

Mwanaume aliyevaa koti ya maabara jeupe, barakoa ya samawati na kofia nyeupe. Akishika chupa ya kijani kibichi mkononi mwake, labda akifanya ukaguzi au kazi ingine inayohusiana na mitungi mikubwa ya gesi iliyosimama mbele yake.

Watu watatu, wanaume wawili ambao ni madaktari wa meno, mwanamke mmoja ambaye amelala kwenye kiti cha meno akiwa wazi mdomo wake akipokea matibabu. Wanaume wawili wamevaa sare za madaktari au wataalamu wa meno.

Mfanyikazi wa afya amevaa sare ya njano na buluu na barakoa akimhudumia mtoto mchanga. Mwanamke mwingine labda mama wa mtoto pia amevaa barakoa na anamwangalia mtoto. Wote wawili wanaonekana kuwa makini na shughuli inayofanyika kwa mtoto. Hii inaashiria mazingira ya matibabu au uangalizi wa afya. Pengine katika hospitali au kliniki ambapo hatua za kujikinga zinafuatwa.

Muuguzi au daktari akimhudumia mtoto mchanga aliyelala ndani ya mashine ya kuweka watoto wachanga. Muuguzi huyo amevaa mavazi ya hospitali ya bluu na anaonekana akimchunguza mtoto huyo kwa uangalifu. Mtoto anaonekana kuwa mdogo sana na kuna vifaa vya matibabu vilivyounganishwa kuashiria anahitaji uangalizi maalum wa kimatibabu.

Mwanamke aliyekomaa akipatiwa chanjo. Mwanamke huyo amevaa barakoa ya samawati, miwani na kitambaa cha nywele cha zambarau. Ameketi huku mkono wake wa kushoto ukiwa wazi kwa ajili ya sindano. Mtu mwingine anayeonekana kuwa mhudumu wa afya anaonekana akimchoma sindano begani.

Kisanduku cha dawa kiitwacho Stamaril ambacho ni chanjo ya homa ya manjano. Juu ya kisanduku kuna maandishi yanayoonyesha prescription only medicine na keep out of reach of children .

Wanawake wanne pengine kutoka jamii ya wamasai au jamii nyingine ya wafugaji nchini Kenya wakibeba vyombo vya maji, kichwani mwao. Wanaonekana wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi ang'avu na shanga nyingi shingoni. Mmoja wao amevaa shanga kubwa sana shingoni, wawili kati yao wanabeba mitungi mikubwa ya mbao au udongo.

Kundi la madaktari na wauguzi wakiwa wamevalia nguo za upasuaji za kijani na bluu wakifanya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji. Wawili kati yao madaktari hao wako karibu na meza ya upasuaji wakitumia vifaa huku mwingine akisimama karibu na wao. Muuguzi au daktari mwingine anaonekana amesimama nyuma yao akitazama shughuli hiyo.

Kundi la watu wakiwa katika eneo la nje au wazi, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa usoni jambo linaloashiria tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Watu wamekaa kwenye viti au mabaki karibu na meza ndefu na wengine wamesimama wakiwa wanasubiri, inaonekana kama shughuli ya usajili.

Mfanyikazi wa afya labda nesi au daktari akiweka sindano kwa mtoto mdogo, ambaye ameshikiliwa na mwanamke mwingine, pengine mama yake. Inaonekana kama shughuli ya chanjo au utoaji wa hospitalini au kliniki.

Kuna wanawake watatu. Wanawake wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya au wauguzi wakimshughilikia au kumtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mtoto amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi nyeupe.

Mtu akifanya usafi nje ya jengo lenye mchoro ya ukutani inayohimiza usafi na maji usalama. Michoro hiyo ina ujumbe kuhusu kunawa mkono na kukunywa maji safi. Hii inawezakuwa shule au kituo cha jamii ambapo elimu ya usafi inatolewa.

Watu wawili wazima. Mwanamke amevaa koti jeusi na shati jekundu na inaonekana anaangalia chini na upande mmoja akionyesha hisia fulani. Mwanaume ambaye amevaa shati jeupe la mikono mirefu yuko karibu naye na anaonekana akimsaidia au akimrekebisha sikio lake.

Mtaalamu wa meno, anayevalia koti jeupe la daktari, kinga za mkono na barakoa, akimhudumia mgonjwa aliyelala chini. Inaonekana ni huduma ya meno inayotolewa. Hii inaishara kuwa, ni mpango au kampeni iliyohusiana na kutoa huduma za meno kwa jamii, labda katika eneo lisilo rasmi au kliniki ya simu.

Mwanamke anayeweza kuwa muuguzi au mfanyikazi wa afya akimhudumia mtoto mchanga labda akimpa matone au dawa fulani. Huku mwanamke mwingine anayeweza kuwa mama wa mtoto akishikilia mtoto huyu. Wote wawili wanaonekana wanajikita katika shughuli hiyo.

Wanaume wawili ndani ya chumba labda ofisi au kliniki. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti, amevaa shati jeupe akimtazama mwanaume mwingine aliyesimama mbele yake. Mwanaume aliyesimama amevaa koti jeupe, labda daktari au mtaalamu wa afya na anaonekana akimkabidhi kitu mwanaume aliyeketi, akimuonyesha kitu kinachofanana na kalamu au kifaa fulani.

Paketi ya dawa iitwayo Respondal Tablets 4mg . Pakiti moja imeonyesha ikiwa imefungwa. Pakiti nyingine mbili za vidonge ziko wazi zikiwa na vidonge vya kijani. Inaonekana kama dawa za kutibu magonjwa fulani na taarifa zilizopo ni jina la dawa dosi.

Mfanyikazi wa afya, anayeweza kuwa nesi au daktari. Amevaa kofia ya samawati, barakoa nyeupe na nguo ya kijani, akimshikilia kwa upole mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi ya samawati na maua meupe. Mfanyakazi huyu ana miwani na anaonekana kumtazama mtoto kwa upendo na uangalifu.

Mtaalamu wa afya, ambaye amevaa barakoa akimchunguza macho mgonjwa, anayetumia kifaa cha uchunguzi wa macho. Inaonekana ni hali ya matibabu au uchunguzi wa afya ya macho.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka sehemu yenye miamba na udongo ambayo inaonekana kuwa chanzo cha maji kisicho rasmi au cha asili. Wanaonekana wamebeba vyombo vya plastiki vya rangi ya manjano wakijaribu kukusanya maji.

Mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari akitumia kifaa cha mwanga wa bluu kuelekeza kwenye kichwa cha mgonjwa. Kifaa hicho kinachojulikana kama dental curing light hutumiwa mara nyingi kukausha au kuimarisha vifaa vya kujaza meno. Hali hii inaashiria mgonjwa akipokea matibabu ya meno.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa umri wa chekechea akilia au akionyesha maumivu wakati akipatiwa sindano mkononi. Mtoto amevaa fulana yenye mistari ya rangi ya machungwa na nyeusi. Tukio hili linaashiria chanjo au kimatibabu.

Daktari wa meno ambaye amevaa kofia ya upasuaji, barakoa na glovu akimtibu mgonjwa wake. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na ana vifaa vya kinga machoni, daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno kutibu meno ya mgonjwa. Hali hii inaashiria utaratibu wa kawaida wa matibabu wa meno katika kliniki.

Mkono uliovaa glovu ya samawati ukishikilia chupa ndogo ya chanjo iliyoandikwa MRN Vaccine na sindano iliyo tayari kwa matumizi, sindano imejaa kioevu na ncha yake inaelekea juu. Bandari ya nyuma ni ya rangi ya manjano, ikitoa tofauti makali na vitu vilivyoshikiliwa.

Daktari wa meno amevaa barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Nyuma kunaonekana chumba kikubwa chenye vitanda vingi ikionekana kuwa huenda ni kliniki au kambi ya matibabu.

Mwanamke anaweza kuwa mama wa mtoto. Amebeba mtoto mchanga huku mwanaume aliyevaa koti jeupe, anaweza kuwa dakatari au mtaalamu wa afya akimpa mtoto kitu fulani labda dawa au matone mdomoni. Wote wawili wanaonekana kumwangalia mtoto kwa makini.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevaa sare nyeupe inayofanana na ya muuguzi akimsaidia mwanamke mwingine aliyevaa nguo yake ya kiraia kumbeba au kumshika mtoto mchanga aliyejifunika kwa blanketi jeupe. Inaonekana kama tukio la kutunza au kumtunza mtoto katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Wazazi wawili wakiwa wameshika mtoto wao mchanga. Mama amevaa nguo ya kulalia zenye rangi ya pinki na kofia ya samawati. Huku baba akishika mtoto aliyevaa nguo nyekundu na kofia ya santa . Wote wanaonekana kumwangalia mtoto kwa upendo, labda wakiwa hospitali baada ya kujifungua.

Mikono miwili ya mtu mzima ambapo mkono mmoja unamwaga vidonge vya rangi ya dhahabu vinavyofanana na virutubisho au vitamini vya mafuta ,kutoka kwenye chupa ndogo ya uwazi kuenda kwenye kiwanja cha mkono mwingine, hali inaashiria kuchukua dawa au virutubisho au labda kuongeza dozi.

Mtu anayeweza kuwa mtaalamu wa afya au daktari akiwa amevalia barakoa ya kijani na koti nyeupe la maabara. Mikono yake anaonekana kushika sindano na chupa ndogo ya dawa akionekana akiijaza sindano. Nyuma yake kuna watu wengine wasioonekana vizuri wakionyesha kuwa tukio hili linaweza kuwa linafanyika mahali pa umma au kliniki.

Wanawake wawili, mwanamke mmoja amebeba mtoto huyo na mwanamke mwingine anaonekana kuwa mhudumu wa afya au mlezi. Anampatia mtoto kitu kidogo mdomoni labda dawa au tone fulani. Wote wanaonekana kuwa makini na mtoto.

Mwanaume aliyevaa kofia iliyoandikwa WHO ana fulana nyeusi akimpa chanjo mtoto aliyeshikwa na mama aliyevaa fulana nyekundu na kofia cha manjano kichwani. Inaonekana kama shughuli ya chanjo au matibabu.

Lori lililopenduka katikati ya mafuriko makali barabarani. Kuna watu kadhaa wamesimama upande wa kulia wa lori hiyo wakiangalia lori na maji yanayotiririka kwa kasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya mvua na mawingu.

Mwanaume aliyevaa sare ya usalama na barakoa akijiosha mikono kwenye kituo cha kunawa mikono, kilichobuniwa maalum. Kituo hicho kina dumu la buluu la maji, sabuni ya maji na sinki la kunawia mikono.

Hapa kuna chupa ndogo ya dawa ya chanjo ya homa ya manjano iitwayo stamaril. Na sindano yenye kimumunyishaji kinachotumiwa kuandaa chanjo hicho. Zote mbili zinawekwa kwenye sehemu nyeusi.

Mtu mzima anayeweza kuwa mtaalamu wa afya au daktari akimpa sindano mtoto mdogo. Mtu huyo amevaa koti jeupe la daktari na miwani imewekwa shingoni mwake. Mkono wake anaonekana kushika sindano na anaegemea mtoto ambaye amevalia nguo za rangi za kiafrika za samawati na nyekundu. Tukio hili linaweza kuwa linahusiana na chanjo au matibabu ya kitamaduni.

Wahudumu wawili wa afya wote wakiwa wamevalia, mavazi ya hospitali ikiwemo barakoa na kofia za samawati, wakimtibu au kumtunza mtoto mchanga anayelala kwenye kitanda. Nyuma yao kuna vifaa vya matibabu vinavyoonyesha usomaji wa data, hali ya picha inayonyesha mazingira ya kitendo cha mtoto mchanga mahututi.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa barakoa na fulana ya samawati akimchoma sindano mtu mzima aliyeketi chini. Inaonekana ni kama tukio la chanjo au matibabu ya nje labda katika eneo la umma au la muda. Nyuma yao kuna majengo na watu wengi kuashiria kuwa ni eneo lenye shughuli.

Chupa ndogo ya chupa ya dawa au chanjo sindano tupu na kufurisha cha alcohol prep zikiwa zimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya kijani, samawati .Kwenye lebo ya chupa ya dawa maneno missiles mops. Bella virus vaccine like yanakana wazi.

Mwanamke ambaye huenda ni mama akimguza mtoto mchanga, aliyelala kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga hospitalini. Mwanamke huyu amevaa nguo za kulalia zenye rangi nyeusi na ana kofia ya kulalia kichwani. Anaonekana akibadilisha nepi au kurekebisha mtoto. Mikono yake inaonekana kuwa na vifaa vya kimatibabu au bangili za hospitali. Nyuma yao kuna vifaa vya hospitali kama vile mashine na vyombo vingine.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare za shule na barakoa wakiosha mikono kwenye sinki refu la saruji lenye bomba nyingi ya maji. Inaonekana ni kituo cha kunawa mikono labda shuleni au mahali pa umma, kinachohimiza usafi. Kuna wanafunzi wengine nyuma anayefanya vivyo hivyo.

Muuguzi au mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke. Muuguzi amevaa sare ya nyeupe na samawati na anaonekana akimchoma au kumpima mgonjwa, maandhari imeashiria kuwa ni katika kituo cha afya au hospitali.

Ni mkusanyiko wa bidhaa za dawa asilia au virutubisho. Kuna chupa tatu za giza zenye lebo ya zambarau iliyoandikwa Mtiki nguvu za kiume, na kifuniko cha kijani. Pembeni, kuna chupa nyeupe yenye lebo ya kijani iliyoandikwa mkoko na kifuniko cha kijani.

Eneo la ajali pengine baada ya jengo kuporomoka au mkasa mwingine ambapo kuna watu kadhaa wakiwa wamevaa nguo za kazi na baadhi wakiwa na kofia ngumu za usalama. Wanaonekana wakichunguza au kufanya kazi ya uokoaji katika vifusi na uchafu. Baadhi yao wameinama chini kuashiria wanashughulikia kitu kilicho chini. Mazingara yamejaa mabaki ya vifaa vya ujenzi au vitu vilivyo haribika.

Kuna watu watatu, wawili wakiwa wataalamu wa afya waliovaa fulana za world hearing day wakitoa huduma za usikivu kwa mwanamke aliyeketi kwenye hema. Inaonekana ni tukio la kuhamasisha afya za usikivu.

Inaonyesha tukio la mwanamke akishika mtoto, huku mfanyakazi wa afya au anayejitolea aliyevaa sare na barakoa, akimhudumia mtoto, pengine akimchanja. Tukio linaashiria kampeni ya afya ya umma au huduma ya matibabu.

Mtaalamu wa afya anayeweza kuwa mtaalamu wa viungo akimsaidia mtoto au kijana kufanya mazoezi ya kuimarisha mwili yake kwenye mkeka wa rangi nyingi. Mtaalamu huyo amepiga magoti na anaonekana kumshika mtoto huyo mgongoni akimsaidia kujisimamisha kwa mikono na magoti, pengine kama sehemu ya matibabu au ukarabati. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu kuashiria kwamba ni ya kituo cha matibabu au ukarabati.

Ni mkusanyiko wa vyungu vidogo au maboga yaliyopambwa kwa shanga, vilivyopangwa kwenye sahani. Inaonekana kuwa ni kazi za sanaa za kitamaduni au vya mapambo, labda kutoka Afrika.

Mwanamke akimshika mtoto mchanga huku akiwa ametabasamu akionyesha furaha na upendo. Mwingine anaonekana amevalia barakoa na glovu nyeupe, akiwa anatoa huduma, labda mfanyakazi wa afya. Anaonekana akimsaidia mama huyo. Mazingira yanaonekana kama ni ya hospitali au kliniki.

Watu watatu wanaonekana. Wawili wao wamevaa makoti meupe kama ya maabara au wafanyikazi wa matibabu, na mmoja akiwa amevaa nguo nyepesi. Watu hawa wameshika vifurushi vyekundu vinavyoonekana kuwa na neno ya Zipline. Zipline Ni kampuni inayojulikana kwa kutumia ndege zilizo Na rubani kusafirisha bidhaa.

Yaonyesha makaazi ya mabati yaliyoko kwenye mafuriko ya maji yenye udongo mwekundu. Yakiwa na watu wawili ndani ya maji inayoashiria kwamba athari za mafuriko ziko kwa wingi katika makaazi yasiyo rasmi.

Inaonyesha mtu ambaye anaonekana kuwa mzee akipokea sindano begani. Amevalia shati la miraba na barakoa ya rangi ya samawati. Mkono wa mtu mwingine unaonekana ukimpa sindano. Mtu huyo anayepigiwa sindano anaonekana akifumba macho, labda kwa maumivu kidogo au tahadhari.

Linaonyesha eneo la ajali mbaya, ambapo lori ya kubebea mafuta limehusika. Kuna umati wa watu waliokusanyika karibu na mabaki ya ajali hiyo na inaonekana kuna uharibifu mkubwa. Huenda ajali hiyo imesababisha majeruhi au vifo.

Inaonyesha mtu amevaa suti ya kinga. Barakoa na glovu, akitumia dawa ya kunyunyuzia. Inaonekana akifanya usafi au kuuwa wadudu katika eneo ambalo, linaonekana kama jikoni au sehemu ya ndani ya jengo. Kutokana na uwepo wa meza na makabati nyuma yake, pia ana kifaa cha kubeba mgongoni ambacho kinaonekana kuwa chanzo cha dawa anayonyunyuzia.

Mtaalamu wa afya anayeweza kuwa daktari au mtaalamu mwingine wa matibabu, amevaa koti nyeupe ya maabara na kifaa cha mwanga kichwani .Anaonekana akiongea kwa bidii na mtu mwingine ambaye sehemu yake ya nyuma ya kichwa na bega inaonekana.

Mtu akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga na glavu akitumia kinyunyuzio cha mkoba kunyunyuzia mimea shambani. Kuna ukungu na dawa inayotoka kwenye bomba la kinyunyuzia ikiashiria kuwa ananyunyuzia kemikali kama vile dawa za kuua wadudu. Shamba linaonekana kuwa na mimea midogo iliyopangwa kwa mistari.

Mkulima au mfanyikazi wa shambani akiwa amevalia nguo za bluu na glavu nyekundu akitumia kinyunyuzio cha mkoba chenye rangi cha chungwa. Ananyunyuzia dawa kwenye mimea midogo ya kijani kibichi shambani. Hali ya anga inaonekana kama mawingu au machweo ya jua.

Inaonyesha mwanamke, inaonekana kama mhudumu wa afya au mtu anayetoa huduma za matibabu. Ameshika sindano na pamba. Anaonekana yuko tayari kutoa sindano au amemaliza kutoa sindano.

Inaonyesha mtaalamu wa afya akimpatia sindano mwanamke. Pengine ni chanjo au matibabu mengine. Mtaalamu huyu amevaa barakoa na kanzu nyeupe na mwanamke amekaa kwenye kiti. Karibu nao kuna kifaa kikubwa cha bluu ambacho kinaweza kuwa kifaa cha matibabu au kifaa kingine kinachohusiana na kazi yao.

Mwanaume anayeonekana kama mmaasai, amevaa nguo ya kitamaduni na shanga akipokea sindano begani kutoka kwa mtu aliyevaa fulana ya UNICEF. Mwanaume huyu amevaa barakoa ya bluu, hii ina ishara tukio la chanjo au huduma ya afya.

Mwanaume mzee akiwa amevaa barakoa ya bluu anapokea sindano au chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa na sare. Tukio hili linafanyika katika mazingira yanayoonekana kuwa kituo cha matibabu.

Inaonekana kuwa kuna duka la bidha mbali mbali, labda za vyakula au dawa, zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyingi. Kuna pia vyombo vikubwa vya plastiki na picha nne za sanaa chini.

Kundi la watu labda wafanyikazi wakiwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu au wa kahawia. Kuna magurudumu kadhaa yaliyosambaa eneo hilo yakiwa na vitu ndani yake vinavyofanana na mawe au kifusi. Watu hao wanaoonekana wamesimama au wakifanya kazi karibu na magurudumu hayo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na vichaka au miti midogo.

Inaonyesha mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara na kifaa cha kielektroniki kichwani ambacho kinaonekana kuwa taa ya paji la uso au kamera. Amejikita katika kutazama kitu kidogo anachokishikilia mikononi mwake. Labda kifaa cha matibabu au sampuli. Nyuma yake kuna watu wengine wasioonekana vizuri baadhi yao wakiwa wamevaa nguo zinazofanana na zake.

Mwanamke akiosha mikono yake kwenye kifaa cha kunawia mkono chenye chapa ya Roto na UNICEF. Karibu naye kuna mtoto mdogo akimtazama. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi labda kijiji au kitongoji na kuna majengo machache na miti nyuma yao. Inawezakua ni shughuli ya uhamasishaji wa usafi au huduma za maji safi.

Inaonyesha mfanyikazi wa afya anayeweza kuwa daktari au nesi. Amevalia nguo ya buluu, akiwa ameshikilia mtoto mchanga hospitalini au kliniki. Anaonekana akimtunza mtoto huyo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia barakoa na glavu za blue wakishirikia katika shughuli nje. Wanaonekana kuwa katika eneo la wazi labda wakifanya usafi au tukio la kijamii. Mwanamke aliye katikati amevaa shati nyeupe suruali ya jeans na miwani ya jua. Mwanaume aliye karibu naye amevaa shati jeupe na suruali nyeusi.

Ndani ya jengo kubwa, labda hema au ukumbi lililo na vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwa sawa. Vitanda vingine vina wagonjwa au watu wamelala juu yake, huku wengine wakiwa wamefunikwa na shuka nyeupe. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha hospitali cha muda au hospitali ya dharura.

Kijana amesimama mbele ya jengo lililobomoka likiwa limegeuka rundo la kifusi na uchafu. Kijana huyo amevaa fulana ya bluu suruali ya milia na anaonekana akishika kitu mkononi mwake, labda simu ama kamera. Nyuma ya kijana huyo, kuna mjengo lililobomoka. Kuna mjengo mwingine umesimama na anga inaonekana kua na mawingu machache na jua kali.

Mwanamke aliyevaa barakoa akipokea sindano mkononi, kutoka kwa daktari au mtu mwingine labda chanjo. Pembeni yake kuna kontena lililoandikwa vaccine na alama zinazoashiria tahadhari au maelekezo ya kuhifadhi.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, akipulizia dawa kwenye shamba la mimea. Inaonekana yuko katikati ya mimea iliyopandwa kwa safu na kuna kamba za plastiki au matandazo meusi chini ya mimea. Mtu huyo anaonekana kutumia kifaa cha kupulizia kilichobebwa mgongoni.

Mwanamke labda mfanyakazi wa afya akiwa amevalia mavazi ya bluu na barakoa ya ya bluu usoni. Ameshikilia chupa ndogo cha dawa na sindano akionekana akichota dawa au chanjo. Nyuma yake kuna kundi la watu wakiwa wamesimama wakionesha kuwa kuna shughuli inayoendelea labda kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za matibabu.

Mwanaume anajifanya kazi katika maabara amevalia koti jeupe la maabara na kinga za blue mikononi mwake . Anaonekana akishughulikia sahani za petri zilizopo za majaribio ambazo ziko mbele yake juu ya meza. Nyuma yake kuna kifaa kikubwa cha maabara labda kabati la usalama kidogo wa kibiolojia.

Watu wawili wamekaa wakizungumza mezani. Mmoja wao amevaa barakoa na nguo za rangi ya machungwa huku mwingine akionekana kutoka mgongoni na amevaa nguo za kijani kibichi. Kwenye meza kuna chupa za kusafisha mikono na karatasi. Mazingira yaonekana kama ndani ya hema.

Hii ni chupa ya virutubisho vya lishe aina ya Iron Chellete kutoka Welvita, yenye vidonge sitini. Inasaidia kupunguza uchovu na kuunda seli nyekundu za damu. Haina sukari iliyoongezwa na ina ubora uliotubishwa.

Mtu anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya ,mtu anayechanjwa amevaa barakoa na shati ya rangi ya kahawia ,huku mhudumu wa afya amevaa barakoa ,glovu na vazi la bluu la kinga ,wako ndani ya hema na watu wengine wakiwa wamekaa nyuma.

Mkono uliovaa glovu ya bluu na kijani, ukiwa umeshika sindano iliyoingizwa kwenye chupa ya dawa. Sindano ina alama za kipimo na chupa inaonekana kuwa na uowevu ndani.

Watu wawili waliovalia sare za kazi, zinazoonekana kuwa za wafanyikazi wa usafi, wakishughulikia rundo kubwa la takataka. Mtu mmoja yuko upande wa kushoto akiegemea fimbo, na mwingine yuko upande wa kulia akiwa ameelekea mbali na mpiga picha. Akitumia kifua cha kuchakachuana na takataka hizo. Nyuma yao kuna majengo yanayoashiria makazi. Mandhari inaonekana kuwa nje labda katika eneo la mji au kijiji.

Mwanamke ameketi kwenye kitanda cha uchunguzi, akitazamana na daktari mwanaume, aliyevaa koti jeupe la maabara. Daktari anaonekana akimchunguza mkono wa mwanamke huyu. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au hospitali.

Mwanaume amelala kitandani labda hospitalini au kliniki. Anaonekana kuwa na kamba au mkanda fulani mkononi mwake ambayo inaezakua ni sindano ya drip au kifaa kingine cha matibabu. Ukuta nyuma yake umepakwa rangi ya bluu na kuna vitu vingine vya kawaida vya chumba kama vile bomba na rafu ndogo.

Watoto wawili wadogo wakiosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono cha nje. Kituo hicho kina ndoo kubwa jekundu juu ambayo ina bomba la maji na kimebebwa na stedi za chuma. Watoto hao wananyoosha mikono yao chini ya bomba hili ili kunawa.

Inaonyesha mzee anayevaa kofia na shati jeupe akishughulikia sanduku lililowazi. Ndani ya sanduku kuna vitu vinavyoonekana kama bahasa au karatasi na nje ya sanduku kuna mirundo ya vitu vinavyofanana na mbao ndogo zilizochongwa au maboksi madogo. Kuna pia maua mekundu karibu na sanduku. Mzee huyu anaonekana kujishughulisha na vitu vilivyo mbele yake.

Linaonyesha mwanaume aliyevaa barakoa akimshika mtoto mdogo ambaye anaonekana kupokea sindano kutoka kwa mkono wa mtu mwingine anayeonekana kidogo upande wa kushoto. Inaonekana kama hali ya matibabu labda mtoto anapokea chanjo au matibabu mengine katika kituo cha afya.

Watoto watatu wakitabasamu wakiwa wamesimama mbele ya mazingira yenye miti. Watoto wametikisa mikono yao mbele na wanaonekana kuwa na udongo au matope mikononi mwao. Wanaonekana kufurahia jambo fulani.

Watalaamu watatu wa afya wote wakiwa wamevaa nguo za kujikinga za bluu wakiwemo mavazi za upasuaji na barakoa za uso. Wawili kati hao wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha upasuaji au kitengo cha huduma maalim hospitalini.

Kundi la watu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wakiwa wamebeba dawa za kunyunyuzia migongoni mwao wako shambani lenye mimea mirefu ya kijani. Wakionekana kama wananyunyizia dawa za kuulia wadudu.

Inaonyesha kundi kubwa la nzige. wakiruka angani huku baadhi yao wakionekana juu ya mimea au mti inaonekana kama wamefunika sehemu kubwa ya anga na hii inaweza kuwa ishara ya uvamize wa nzige ambao mara nyingi husababisha uharibifu mkubwa wa mazao na mimea.

Inaonyesha mtu anaonekana kua mwanamke kutokana na mapambo na mavazi. Amevalia nguo zenye michoro na ana mapambo kwenye mikono yake. Mbele yake kuna chupa mbili za udongo au labda mamboga yaliyotengenezwa kwa viombo na karibu nao kuna viuma kinacho onekana kama mjusi au mamba mdogo. Kwa ujumla, picha inaweza kuwakilisha tamaduni fulani barani afrika, labda sherehe, ibada ama hata shughuli za kawaida za jadi.

Mwanamke aliyefunika kichwa akiongea na mwanamke mwingine aliyevaa barakoa na nguo nyekundu. Mwanamke akiyevaa barakoa anashikilia mfano wa meno akionekana akielezea au kumfundisha mwanamke mwingine kuhusu afya ya meno.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga na kemikali ikiwemo barakoa, glavu na kamba za usalama. Amepiga magoti chini na anaonekana akishughulikia chombo kikubwa cha kemikali. Chupa zingine za kemikali zenye rangi tofauti pia ziko karibu naye.

Hili ni eneo lililojaa mafuriko, ambapo magari kadhaa yamekuwama ndani ya maji. Baadhi ya magari yamezama kwa kiasi kikubwa. Huku magari mengine yakiwa yamefurika nusu, majengo yanawekana kwa umbali na kuonyesha kuwa hili ni eneo la au mjini au viungani. Anga linaonekana kuwa na mawingu, ikionyesha uwezekano wa mvua mkubwa iliyosababisha mafuriko haya.

Inaonyesha mtu aliye katika jahazi na aliyebeba vitu yake katika jahazi hilo, kuashiria kuwa anaezakuwa anahepa, anahama au anahepa changamoto kama vile mafuriko.